Chupa ya dawa yenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, ikiwa imezungushiwa karatasi yenye rangi ya njano, huku ikiwa na picha za wanyama kama vile ng'ombe na kuku.

Chupa ya dawa nyeupe iliyo na karatasi nyeupe yenye maandishi meusi, na picha za wanyama. Pia kuna boksi jeupe, lililo na maandishi meusi, na picha za wanyama.

Boxi la dawa za mifugo lililo na rangi ya njano na nyekundu likiwa na picha ya ng'ombe pia lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa, maelekezo ya namna ya kutumia na ujazo wa dawa.

Jengo la ghorofa lililo na rangi ya bluu na nyeupe na vioo, juu ya jengo hilo lina mchoro wa twiga na maandishi ya bluu na nyekundu, jengo limezungushiwa uzio.

Dawa za kilimo na mifugo za aina mbalimbali zikiwa ndani ya chupa, mifuko na kwenye maboksi zimepangwa vizuri kwenye shelfu. Dawa hizi huwasaidia wakulima na wafugaji kukabiliana na changa moto za maradhi ya mimea na mifugo.

Boksi la dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na bluu; likiwa na maandishi meusi yanayoelezea matumizi ya dawa, jina, kampuni na ujazo wa dawa. Pembeni ya boksi kuna chupa ambayo imetolewa kwenye boksi hilo la dawa.

Mifuko meupe yenye maandishi ya kijani ikiwa na mbolea ya kwaajili ya viazi na vitunguu. Mbolea hizi zipo katika ujazo tofauti kama vile wa kilogramu 50, 25 na kilogramu 10.

Sehemu ya chumba kilicho na chupa za dawa za mifugo na kilimo zilizo juu ya meza, zenye rangi nyeupe na nyekundu. Pia kukiwa na watu waliovaa barakoa na mwingine akiwa amevaa ovaroli yenye rangi nyekundu na maandishi meupe.

Sehemu ya chumba kilicho na viti viwili na meza. Juu ya meza kuna chupa mbili za maji ya kunywa na chupa za dawa, za aina mbalimbali za mazao.

Picha ya chupa yenye dawa za mifugo ikiwa na rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, huku kukiwa na maandishi yenye rangi nyeusi yanayoonyesha jina la dawa na maelekezo ya namna ya kutumia. Pia kuna picha za wanyama mbalimbali.

Sehemu ya duka la dawa za kilimo na mifugo likiwa na makopo na mifuko iliyotumika kuhifadhia mbegu za mazao mbalimbali na vikiwa vimepangwa vizuri kwenye shelfu, mkulima hununua mbegu hizi na kwenda kuzipanda shambani.

Boksi la dawa za mifugo lenye rangi ya bluu juu na nyeupe chini, lenye maandishi yenye rangi nyeupe. Pia likiwa na wanyama wawili, mmoja ana rangi nyeusi mwengine ana rangi ya bluu.

Boksi la dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na maandishi meupe na meusi, yanayoonyesha jina la dawa na maelezo ya namna ya kutumia. Pia kuna picha ya paka na mbwa, ambao ndio walengwa, pembeni kuna chupa ndogo ambayo hukaa ndani ya boksi hilo.

Mfuko wenye rangi nyeupe, bluu, na nyekundu na picha za kuku; umetumika kuhifadhia virutubisho ambavyo humsaidia kuku kuongeza uzito. Virutubisho hivi huuzwa kwenye maduka ya dawa za kilimo na mifugo.

Duka kubwa la dawa za kilimo na mifugo likiwa na dawa zilizo ndani ya mifuko iliyopangwa kwenye shelfu, kila mfuko una picha ya kile kilichomo ndani ya mfuko pia kuna mifuko iliyo na mbegu ambayo imewekwa juu na mengine ndani ya kabati.

Mfuko wa dawa za mifugo wenye ujazo wa gramu mia moja ishirini, ulio na rangi ya njano na nyekundu na maandishi meusi. Pia kuna picha ya kifaranga cha kuku.

Duka la kuuzia dawa za kilimo na mifugo lililo na watu wanne waliovaa barakoa, miongoni mwao watatu wamevaa kofia; pia kuna maboksi yenye rangi nyeupe na maandishi meusi. Juu ya maboksi hayo kuna chupa zilizo na picha za mimea ya aina mbalimbali.

Duka la kuuza dawa za mifugo na kilimo; likiwa na dawa zilizohifadhiwa ndani ya chupa na maboksi. Vifungashio hivi vimeandikwa jina la dawa na maelezo ya namna ya kutumia, pia kuna picha ya mmea au mnyama. Dawa hizi zote zimepangwa kwenye shelfu vizuri.

Duka lililo na kibao chenye rangi ya bluu, maandishi meupe; kukiwa na chupa nyeupe za dawa zilizopangwa kwenye mashelfu. Pia kuna picha zilizobandikwa zenye maua.

Boxi la dawa ya mifugo lenye rangi ya bluu juu na nyeupe chini, lililo na picha mbili za wanyama, picha moja ikiwa na rangi nyeusi na nyingine ikiwa na rangi ya bluu.

Boksi la dawa za mifugo lenye rangi ya njano na nyeupe, likwa na maandishi yanayoonyesha ujazo wa dawa, jina la dawa, na maelezo ya namna ya kutumia. Pembeni kuna chupa ya dawa yenye rangi ya kahawia, ambayo huwa ndani ya boksi hilo.

Boksi la dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na kahawia likiwa na maandishi ambayo humsaidia muuzaji na mfugaji kujua viambata vya dawa kwa urahisi, pia katika boksi kuna picha mbili za wanyama.

Kibao kinachoonyesha kupatikana kwa dawa za kilimo na mifugo, kimewekwa juu ya duka linalotoa huduma hio. Uwepo wa kibao hicho, huwarahisishia wakulima na wafugaji, kupata huduma hio, kwa urahisi zaidi.

Kopo la dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na nyekundu likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa, kampuni, ujazo na maelekezo ya namna ya kutumia , vitu hivi humsaidia mfugaji kujua matumizi sahihi ya dawa pia kwenye kopo hilo kuna picha ya kuku .

Boxi la dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na machungwa lina maandishi meusi yanayoonyesha aina ya dawa na namna ya kutumia, pembeni ya boksi kuna pakti yenye dawa hizo .

Shamba lenye zao la mahindi yaliovunwa kwa kukatwa mabua. Wapo watu wakiendelea kuvuna mahindi hayo kwa kuyatolea maganda na kuyaweka kwenye vikapu. Baadaye mahindi haya hupigwa na kuuzwa.

Zao la biashara la nyanya zikiwa shambani huku mkulima akiwa anazichuma zile zilizokomaa na kuiva akiziweka kwenye ndoo iliyo na rangi ya kijivu tayari kwa kuuzwa.

Shamba la nyanya zilizowekewa fito za miti ili zitambae, baadhi ya nyanya zikiwa zimeiva na nyingine bado mbichi nyanya zilizoiva huchumwa na kuuzwa hivyo kuinua uchumi wa mkulima .

Shamba lililo na nyanya zilizoiva na kuvunwa zikiwa zimewekwa pamoja tayari kwa kuuzwa, pia kuna mtu aliyechuchumaa amevaa mabuti akiangalia nyanya hizo.

Eneo la shamba la miti ya kahawa ambazo zimeshaanza kutoa matunda, ambayo mengine yameanza kuiva na kuwa na rangi nyekundu. Pia kuna mtu aliye karibu na mti wa kahawa huku ameshika matunda.

Miti mikubwa yenye kahawa ambazo zimeshaiva, tayari kuchumwa na kwenda kuuzwa. Kukiwa na mtu aliyevaa fulana, yenye rangi ya njano na mistari meusi akiangalia kahawa hizo.

Shamba lenye miti ya mipapai ambayo yakiiva huvunwa na kuuzwa. Pia kuna mtu aliyechuchumaa, amevaa mabuti yenye rangi nyeusi akiwa ameshika mapapai yaliyoiva.

Sehemu ya shamba la karoti ambazo nyingine zimeshavunwa. Kuna watu wanne, miongoni mwao wawili wanapakia karoti zilizovunwa ndani ya mfuko, pia kuna madumu mawili yenye rangi ya njano.

Shamba lililo na kabeji zikiwa zimefungwa vizuri. Ndani ya shamba kuna mtu aliyevaa kofia na mabuti meusi akikagua, pembeni ya shamba kuna miti. Kabeji hizi zikikomaa huvunwa na kuuzwa.

Mti ulio na matunda mengi ya parachichi, ambayo yakikomaa na kuiva huchumwa na kuuzwa ndani na nje ya nchi. Chini ya mti huu wa maparachichi kuna mtu aliesimama huku ameshika parachichi ambalo lipo kwenye mti.

Sehemu ya shamba lililo na miti ya kahawa ambayo imetoa maua yenye rangi nyeupe, baadae huwa matunda ambayo huiva na kuchumwa yanakuwa tayari kwa kuuzwa sokoni.

Shamba lenye miti mikubwa ya zao la kahawa, ambazo zimeiva na nyingine zikiwa bado mbichi, pia kuna watu wawili mmoja amevaa koti la bluu wakiwa wanachuma kahawa , ambayo badae hupelekwa sokoni kuuzwa.

Ndizi zilizovunwa tayari zimerundikwa chini na nyingine zikiwa ndani ya gari kubwa, huku kukiwa na watu wakichagua kwa ajili ya kununua. Ndizi hutumika kama chakula na tunda.

Sehemu ya shamba la mahindi ambayo bado ni mabichi, yakikauka huvunwa na kuuzwa. Pembeni ya shamba kuna mtu aliyevaa mabuti meusi, akiwa ameshika moja ya mimea ya muhindi ulioko shambani.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya aina mbalimbali, yaliyopandwa kwenye mistari na yapo kwenye matuta. Mazao haya mengine yamefungiwa fito za miti. Pia kuna toroli lililo na mazao yaliyovunwa kama vile karoti, ndizi na vitunguu.

Shamba la nanasi kukiwa na gari lililopakia mananasi ambayo yameshavunwa, yakiwa tayari kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa, pia pembeni ya gari hilo kuna mtu aliyesimama amevaa kofia.

Shamba lililo na zao la viazi mviringo kukiwa na watu walioshika majembe na kuchimba viazi na wengine walio na mifuko wakivikusanya pamoja tayari kwa kuvipeleka sokoni kuuzwa .

Shamba lenye nanasi kukiwa na trekta lenye rangi ya bluu na maboksi yenye rangi nyekundu yakiwa ndani ya tela, mengine yakiwa chini. Pia kuna watu watatu; mmoja akiweka nanasi ndani ya boksi.

Shamba la mahindi lililo na mahindi ambayo mengine yamevunwa na mengine bado, yaliyovunwa yanayorundikwa lakini bado hayajakauka yakiwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili kuweza kuchoma ama kuchemsha.

Kahawa iliyochumwa ikiwa ndani ya mifuko na nyingine imemwagwa juu ya turubai . huku kukiwa na watu wanaoichambua kuondoa uchafu na isiyofaa. Ili iwezwe kuuzwa ikiwa na viwango bora

Shamba kubwa la nanasi kukiwa na mtu aliyevaa glavzi nyeusi akiwa ameinama akinyanyua boksi la bluu lenye mananasi, ambayo yapo tayari kuuzwa. Nanasi ni chanzo kizuri cha vitamini C.

Mimea ya zao la pilipili zilizopandwa kwenye matuta, yaliyofunikwa kwa karatasi ya nailoni. Pilipili zimetoa matunda yaliyo na rangi nyekundu na kijani. Pia kwenye matuta hayo imechomekwa fito.

Shamba kubwa lenye migomba ya ndizi huku baadhi yake ikiwa imetoa mikungu ya ndizi ambazo zikikomaa hukatwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Pia kuna miti iliyopandwa katika shamba hili.

Shamba la vitunguu ambavyo tayari vimevunwa, baadae hukatwa majani na kukusanywa vizuri tayari kwa kuuzwa. Pembeni ya vitunguu vilivyovunwa, kuna matuta ya vitunguu ambavyo bado havijavunwa. Pia, kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi kwenye matuta.

Shamba lililo na migomba. Baadhi ya migomba imeshatoa mikungu ya ndizi, pia kuna mama amesimama aliyevaa nguo nyeusi na iliyo na mistari ya rangi ya njano.

Sehemu ya shamba la vitunguu vilivyopandwa kwenye matuta yaliyo kwenye mistari. Ndani ya matuta hayo kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi. Pia kuna watu wawili wanaotembea na mbele zaidi kuna nyumba.

Mimea ya nyanya ambazo zime stawi vizuri na kutoa matunda mengi ambayo hayajaiva, pia kuna fito ya mti iliyofungwa kwa kamba na kuchomekwa karibu na mmea wa nyanya.

Shamba lililo na zao la vitunguu vilivyopandwa kwenye matuta kwa kufuata mistari, na juu ya matuta imepitishwa mipira myeusi ya kumwagilizia maji. Pembeni ya shamba kuna miti pia yupo mtu aliyeinama kwenye moja ya matuta ya vitunguu.

Viazi vitamu villivyovunwa na kuwekwa sehemu moja, kukiwa na watu ambao wanachagua viazi hivyo na kuviweka kwenye matenga, yenye rangi ya buluu na kijani kwaajili ya kwenda kuuza.

Sehemu ya shamba lililolimwa matuta ambayo baadhi yake yamezungukwa na madimbwi ya maji, juu ya matuta kuna mipira yenye rangi nyeusi na pembeni kuna tenki jeusi la maji pia shamba hilo limezungukwa na vichaka vya miti.

Kitalu kilicho na mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi iliyo na udongo, wapo watu pembeni wakipanda miche ya mimea kwenye mifuko hiyo iliyo pangwa katika mistari.

Sehemu ya shamba lenye mimea iliyooteshwa kwenye matuta, ambayo juu yake kuna mipira yenye rangi nyeupe imepitishwa. Mimea hii imetoa matunda yenye rangi ya njano.

Banda kubwa lililofunikwa likiwa lina vitalu vidogo vidogo, vilivyooteshwa mimea. Pia kuna vitalu vingine ambavyo havina mimea. Kuna mpira wenye rangi nyeusi ukiwa pembeni na ndoo zilizo na mimea mikubwa.

Maboksi nane ya rangi nyeusi yakiwa na udongo. Ndani yake kuna miche ya nyanya iliyopandwa. Kilimo cha aina hii mara nyingi hutumika endapo nyumba ina eneo dogo la kufanya shughuli za kilimo.

Watu wakiwa shambani mmoja ameshika jembe na mwingine mwingine mti mkavu, aliouchomeka kwenye tairi la trekta renye rangi nyekundu lililokwama shambani wakati wa kulima, pia kuna michikichi, migomba na miti iliyopo karibu na shamba.

Eneo la shamba lililopandwa zao la mahindi na matikiti ambayo yameshatoa matunda, pia kuna banda kubwa, matanki ya maji matatu yenye rangi ya kijani.

Eneo la shamba la nyanya zilizopandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi iliyopangwa kwa mistari, mimea hii yenyewe imeshakuwa matunda ambayo mengine yameanza kuiva.

Matuta yaliyo na mimea iliyopandwa kwenye mistari. Juu ya matuta hayo kuna mipira ya kupitishia maji kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo iliyomo ndani ya banda lililotengenezwa kwa miti.

Sehemu ya shamba iliyo na mifuko yenye rangi nyeupe na bluu, iliyotumika kuoteshea zao la nyanya ambazo nyingine ni mbichi na zilizoiva zipo tayari kuchumwa kwa ajili ya matumizi.

Banda kubwa na la kisasa lililojengwa kwa kutumia vyuma, likiwa na mimea iliyooteshwa na kustawi vizuri. Juu ya mimea hii kumefungwa mashine ambazo, hutumika kutoa huduma kwa mimea hiyo, kama vile kumwagilizia maji.

Shamba lililolimwa, likiwa na trekta lenye rangi nyekundu na nyeusi, likipita kwaajili ya kulainisha udongo, ili iwe rahisi katika upandaji wa mazao.

Shamba kubwa lililo na mazao, ndani ya shamba hilo kukiwa na trekta linalovuna. Utumiaji wa mashine hizi hufanya kazi ifanyike vizuri na kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Shamba kubwa la nyanya zilizopandwa kwenye vifaa mfano wa maboksi yenye rangi nyeupe. Pia ipo mashine yenye rangi nyeupe na nyeusi iliyofungwa nyuma kifaa kilicho na mfano wa tenga chenye rangi ya bluu.

Trekta lenye rangi nyekundu likiwa shambani linalima, matumizi ya mashine kwenye kilimo humsaidia mkulima kutumia muda mfupi kufanya kazi, ambayo inafanyika kwa ufanisi mkubwa.

Mimea iliyooteshwa kwenye vifaa vilivyopangwa vizuri, katika mpangilio wa shelfu, chini ya kifaa kimojawapo ndani ya banda hili kina matairi hivyo kukiwezesha kusogezwa kwa urahisi. Pia mimea hii hupata mahitaji yake kama maji, dawa , kupitia mashine zilizopo ndani ya banda hili.

Mashine ndogo yenye rangi nyeusi na nyekundu, ikiwa na mtu aliye nyuma anaisukuma, ili iweze kufanya kazi shambani. Matumizi ya mashine mbalimbali katika kilimo hurahisisha ufanyikaji wa kazi katika eneo kubwa kwa muda mfupi.

Chumba chenye mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Pembeni ya mimea hiyo kuna kifaa chenye rangi nyeusi na mabomba yenye rangi nyeupe yamepitishwa.

Trekta lenye rangi nyekundu na nyeusi, likiwa shambani linalima. Ulimaji wa kutumia trekta, husaidia kulima eneo kubwa kwa muda mfupi. Pia pembeni ya eneo linalolimwa kuna shamba ambalo lina mimea iliyoota.

Mashine yenye rangi ya kahawia, ikiwa shambani inakata majani ambayo hutumika kama chakula kwa wanyama, kama vile; ng'ombe, kondoo na mbuzi wafugwao kisasa ndani ya banda.

Sehemu ya chumba kilicho na mimea iliyooteshwa ndani ya kifaa kilichotengenezwa kwa chuma. Pia juu yake kumefungwa mashine inayomwagia maji.

Sehemu ya shamba iliyo na mimea inayotambaa ambayo imefungiwa kamba ili iweze kutambaa, pia kuna mashine pembeni iliyo na rangi ya njano na nyeupe.

Shamba lililo na majani kukiwa na mashine yenye rangi ya njano ikikusanya majani makavu na kuyaweka vizuri. Majani haya huweza kutumika kama chakula cha mifugo, mfano ng'ombe.

Shamba linalolimwa kwa kutumia trekta lenye rangi nyekundu na nyeusi. Matumizi ya mashine mbalimbali zinazotumiwa na wakulima shambani, huwasaidia kufanya kazi kwa ufanisi, hivyo kupata mazao bora.

Chumba chenye mashine yenye rangi nyeupe iliyo na vitalu vilivyooteshwa mimea iliyopandwa kwa mistari , kilimo cha aina hii kina gharama kubwa za awali hasa katika ufungaji wa mashine .

Sehemu ya ardhi iliyochimbwa na kuwekewa maji, ikiwa imefunikwa kwa wavu wa rangi nyeupe uliochomekwa kwenye vipande vya miti. Pia pembeni kuna nyasi fupi na miti.

Eneo la maji lililo na samaki wenye rangi tofauti tofauti zinazovutia wakiwa ndani ya maji wakiogelea. Ufugaji huu wa samaki umesaidia kupatikana kwa mboga hii kwa urahisi.

Bwawa dogo la kufugia samaki, lililojengewa vizuri huku kukiwa na mpira unaoendelea kuingiza maji ndani ya bwawa hilo. Samaki hawa wakikua huvuliwa na kuuzwa. Pembeni ya bwawa hili lipo bwawa jingine dogo la kufugia samaki.

Sehemu ya bwawa lililo na samaki wengi ndani, ambao wakikua huvuliwa na kuuzwa kwaajili ya kitoweo na kisha huwekwa wengine. Ufugaji wa samaki kwenye mabwawa umerahisisha upatikanaji wa mboga hii.

Bwawa kwa ajili ya ufugaji wa samaki, lililozungukwa na nyasi zilizoota kwenye uwanda wa juu wa miinuko iliyopo karibu. Ndani ya bwawa kuna watu wanaoendelea na kazi, pia pembeni kuna magari mawili yenye rangi nyeupe yakiwa yamepaki, moja likiwa na tela leupe.

Chombo maalumu cha kufugia samaki kilicho na samaki ambao hutumika kama mapambo. Chombo hiki huwekwa ndani ya nyumba ili kupendezesha mandhari ya ndani.

Sehemu ya kibanda cha biashara kilicho na mazao ya chakula ya aina mbalimbali kama vile maharage, ulezi, mahindi, karanga na alizeti zilizohifadhiwa kwenye mifuko.

Sehemu ya msitu uliyo na miti mingi. Pia, kuna mtu aliyesimama eneo ambayo lina visiki, amevaa fulana iliyo na rangi ya bluu, na mikononi amevaa glavu.

Msitu wenye miti mingi, mirefu iliyofungana kukiwa na barabara katikati. Pia kuna mnyama aliyesimama katikati ya barabara mwenye rangi nyeusi na kahawia.

Msitu ulio na miti mingi, vichaka vya majani na miti; vilivyo songamana. Huku kukiwa na mto wenye mawe ukitiririsha maji. Misitu husaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo, pia ni makazi ya wanyama wanaoishi porini.

Eneo lenye miche ya miti ya aina mbalimbali, iliyooteshwa kwenye karatasi za nailoni zenye rangi nyeusi. Kuna mpira mweusi na mapipa mawili; moja lina rangi ya blue. Pia kuna mtu alieshika mche wa mti.

Vitalu vilivyo na miti iliyooteshwa kwenye karatasi za plastiki nyeupe na nyeusi. Miche hii ya miti huweza kupandwa kwenye eneo kubwa la ardhi na kuwa msitu wa miti ya kupandwa. Pia huweza kupandwa katika maeneo ya makaza ya watu na kuleta kivuli.

Eneo la kibanda kilicho na vitalu vyenye miche ya miti iliyootesha kwenye karatasi nyeusi za plastiki, pia kuna watu walio pembeni ya kitalu kimoja wapo, huku wawili wakiwa wameshika miche ya miti.

Eneo lililo na vitalu vya miti. Miche ya miti hii huweza kuchukuliwa na kwenda kupandwa kwenye shamba kubwa. Ambalo ikikua miti hii huwa msitu, pia kwenye vitalu hivi kumezungukwa na miti pamoja na migomba.

Aina ya kilimo kinachotumia maji kukiwa na mabomba makubwa meupe yaliyopangwa vizuri kwa muundo wa ngazi yakiwa na mimea iliyootesha, pembeni ya mabomba makubwa kuna mipira inayoingiza maji yenye virutubisho kwa ajili ya mimea, pia mabomba madogo yanayotoa maji yaliyokwishatumika.

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu ambayo kumeoteshwa mimea. Pembeni ya mabomba haya kuna mipira inayoingiza maji ili mizizi ya mimea iweze kufyonza virutubisho. Pia ipo mimea mingine iliyooteshwa kwenye vyombo vyenye rangi ya kahawia.

Mabomba meupe yaliyotobolewa juu kwenye matundu hayo kumepandwa mimea ambayo hupata virutubisho vyake kwenye maji yaliyo ndani ya mabomba hayo, kilimo hiki cha matumizi ya maji badala ya udongo ni cha kisasa na hufanyika ndani ya banda.

Ndani ya banda lenye mabomba meupe yenye maji, yametobolewa matundu ambayo ndani yake kumewekwa makopo meusi yaliyooteshwa mimea ambayo hupata mahitaji ya virutubisho kutoka kwenye maji yaliyo kwenye mabomba hayo.

Banda kubwa lililofunikwa, likiwa na mimea mikubwa na midogo iliyooteshwa kwenye matundu yaliyotobolewa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliomo ndani ya banda hilo.

Mabomba meupe yaliyo na matundu yenye mimea iliyooteshwa, yamepangwa vizuri kwenye stendi ya chuma. Upo mpira mdogo mweupe, unaosambaza maji kwenye mabomba hayo, ili mimea iweze kupata virutubisho. Aina hii ya kilimo haihitaji udongo.

Maboksi ya plastiki yenye rangi nyeusi, yaliyo na maji, baadhi yameoteshwa mimea na mengine bado hayana. Yote yakiwa juu ya maranda. Pia pembeni ya maboksi hayo kuna majani mafupi na mpira uliolazwa chini.

Mipira ya rangi nyeupe iliyo na maji yenye virutubisho kwa ajili ya mimea iliyooteshwa kwenye mipira hiyo, pia kuna boksi lenye rangi nyeupe chini ya mipira hiyo.

Banda lililo na mabomba ya maji yaliyopangwa vizuri mfano wa shelfu, ipo mimea iliyooteshwa kwenye mabomba haya yaliyo na maji, aina hii ya kilimo hutumia maji badala ya udongo kuotesha mimea.

Banda lililozungushiwa matofali, kuna bomba lenye rangi nyeupe lililotobolewa matundu ambayo yana mimea. Juu ya mimea hio kumepitishwa kamba yenye rangi ya kijani bomba hili limewekwa juu ya stuli zenye rangi nyeupe.

Chombo chenye rangi nyeusi, mfano wa dishi kikiwa na mboga zilizo oteshwa ndani yake, kimewekwa juu ya stendi ya mbao. Chini kuna ndoo nyeusi iliyo na mpira unaopeleka maji juu kwenye mboga hizo. Maji haya ni muhimu kwa sababu yana virutubisho na hutumika badala ya udongo.

Mimea iliyooteshwa ndani ya mipira ya maji, ikipata mahitaji yake ya virutubisho vilivyomo ndani ya maji, kwa kufyonzwa na mizizi kisha kupelekwa sehemu inapohitajika.

Mabomba makubwa ya maji yenye rangi nyeupe yaliyotobolewa matundu, na kwenye kila tundu kuna mboga zilizooteshwa. Pia kuna mtu aliyeshika ndoo nyeusi yenye maji akimwagia mboga hizo.

Mimea imeoteshwa kwenye mabomba mawili yenye rangi ya kijivu yaliyo juu ya mbao, pia katikati ya mabomba hayo kuna mbao ambayo juu yake kuna kijiko na chupa.

Chumba kidogo kilicho na taa inayowaka, kuna mabomba yenye maji yaliyo tobolewa matundu, ambayo baadhi yake yana mimea iliyo oteshwa. Maji yaliyomo ndani ya mabomba haya hufanya mimea iendelee kukua vizuri.

Mboga za majani zilizooteshwa kwenye mabomba yaliyo na maji, yenye rangi ya kijivu na yamewekwa juu ya kichanja cha mbao, aina hii ya kilimo huchukua eneo dogo la ardhi lakini ni chenye tija.

Ng'ombe wenye mabaka ya rangi nyeusi na nyeupe wakiwa ndani ya banda, ambapo hupata huduma zote kama chakula na chanjo bila kutoka nje. Hali hii huwakinga na magonjwa, hasa ya mlipuko.

Wafanyakazi wa kiwanda waliovalia sare zao za makoti yenye rangi ya kijani, barakoa na kofia nyeupe wakipanga maparachichi ndani ya maboksi tayari kwa kwenda kuuzwa.

Banda kubwa lililo na kuku wengi wenye rangi ya kahawia. Ndani ya banda kuna vyombo vya kuwekea chakula, na kamba zilizoning'inia ni kwa ajili ya kufungia majani kwa ajili ya kula kuku.

Ndani ya banda lilofunikwa kuna vitalu vilivyooteshwa mimea. Pia wapo wakina mama waliovaa sare za makoti bluu, na mmoja amevaa glavzi mikononi, wakiwa wameinama wakitoa miche ya mimea, na kuiweka ndani ya maboski yenye rangi nyekundu .

Eneo la ardhi lililojengwa vibanda vyenye rangi nyeupe, nje ya vibanda hivi kuna mimea iliyooteshwa kwa kufuata mistari pia kuna miti michache.

Chumba kilicho na watu sita, waliovaa sare zenye rangi ya bluu na kofia, pia kuna nyanya zilizopangwa kwenye mistari, na nyingine zimewekwa kwenye visahani vidogo vyenye rangi nyeupe.

Shamba kubwa lenye kabeji zilizopandwa kwa kufuata vipimo kati ya mstari mmoja wa kabeji na mwingine, pia kati ya kabeji moja na nyingine. Ulimaji huu ni wa kisasa na hutoa mazao bora.

Sehemu ya chumba kilicho na zao la nyanya ambazo zimeshavunwa na kuletwa kiwandani, zimehifadhiwa ndani ya maboksi yenye rangi ya kijani, ambayo yamewekwa juu ya mashine zenye rangi nyekundu.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa vyuma na lenye umeme, lililo na ng'ombe wengi wenye mabaka meupe na meusi, waliosimama huku wakila. Nyuma ya ng'ombe hao kuna mfereji wa kupitisha uchafu toka ndani ya banda.

Sehemu ya shamba lililo na mimea iliyotoa matunda ambayo bado hayajaiva, mimea hii imepitishwa kamba zilizofungwa kwenye miti mikavu, pia kuna mtu aliyevaa kofia nyeupe akiwa ameinama.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na miti pembeni, ndani ya shamba hilo kuna mashine kubwa iliyo na rangi ya kijani na njano. Ndani yake pia kukiwa na mtu aliyekaa, pembeni ya mashine hio kuna watu wawili waliosimama.

Shamba kubwa lililo na miti mirefu pembeni, pia kukiwa na matrekta mawili, moja likiwa lina lima na pembeni ya trekta hilo kuna mtu amesimama.

Banda kubwa lililofunikwa likiwa na mimea iliyooteshwa katika matuta yaliyopangwa kwa mistari, wapo watu wawili ndani ya banda wakikagua mimea iliyoko katika shamba hilo.

Shamba la ndizi likiwa na migomba iliyopandwa kwa kufuata vipimo kati ya mstari na mstari pia kati ya shimo na shimo na hivyo kufanya kuwe na nafasi ya kutosha kwa ukuaji wa mazao hayo, pia pembeni ya shamba hili kuna uzio ulio na rangi ya bluu.

Banda kubwa lililofunikwa pande zote huku ndani yake kukiwa na mimea iliyooteshwa. Kilimo cha aina hii hufanya mimea isipate magonjwa hasa ya mlipuko. Pia nje ya banda hili kuna miti.

Sehemu ya shamba iliyo na matuta yaliyooteshwa mboga za majani kwa kufuata mistari. Pia, matuta haya na yenyewe yamepangwa katika mistari. Kilimo hiki ni cha kisasa. Pembeni ya shamba hili kuna miti na nyasi.

Sehemu ya shamba kubwa yenye mimea iliyopangwa ndani ya banda kubwa, iliyostawi vizuri, aina hii ya kilimo hufanya mimea isishambuliwe na magonjwa na wadudu waharibifu.

Shamba la nyanya zililooteshwa kwenye matuta kwa kufata mistari, kila mche wa nyanya umefungwa kamba ilikuufanya utambae kwenda juu. Kwenye matuta kumewekwa nyasi kavu ili kuzuia upotevu wa maji, mimea imeshatoa nyanya ambazo nyingine zimeiva.

Shamba lililopandwa zao la chai, ambayo inachumwa na kuwekwa kwenye matenga, yaliyofungwa kwenye migongo ya akina mama wawili, wanaochuma chai. Chai hupelekwa kiwandani, kwaajili ya kuchakatwa.

Chumba kikubwa chenye rangi nyeupe kilicho na maua yenye rangi mbalimbali yaliyovunwa, yakiwa yanahifadhiwa vizuri na watu waliovaa sare za makoti ya kijani na aproni nyeupe.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwenye matuta, ikiwa ina mipira miwili yenye rangi nyeupe na nyeusi, inayopitisha maji kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo.

Shamba kubwa la mahindi ambayo yameshatoa ndelewele, pembeni ya shamba kuna mpira mkubwa wenye rangi nyeupe unaotoa maji kwa ajili ya kumwagia mahindi, aina hii ya kilimo humfanya mkulima kulima misimu tofauti katika mwaka kwa sababu kuna upatikanaji wa maji.

Sehemu ya banda kubwa lililofunikwa juu na pembeni kuna mimea iliyooteshwa kwenye mashimo. Pembeni ya mimea hiyo, kuna mipira yenye rangi nyeusi iliyopitishwa kwaajili ya maji.

Sehemu ya shamba iliyo na mimea iliyoota, upo mpira mkubwa wa maji, ulio na matundu yanayoruhusu maji kupita, na hivyo kumwagilia mimea hiyo. Pembeni ya shamba kuna nyasi na miti.

Sehemu ya shamba iliyoota mimea iliyopandwa katika mistari na kustawi vizuri. Inamwagiliziwa maji kwa kutumia mashine iliyofungwa kwenye mpira.

Shamba lenye matuta yaliyo na mimea iliyopandwa kwa mistari na mengine hayana mimea. Juu ya matuta kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi. Mipiria hii husaidia kutoa maji kwenye chanzo na kuyaleta shambani kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Shamba lililopandwa mimea kwenye matuta. Mimea hii ipo mikubwa na midogo, lakini yote kwa pamoja inamwagiliziwa kwa kutumia maji, yanayopita kwenye mipira iliyowekwa juu ya matuta hayo.

Eneo la shamba lililooteshwa mimea huku kukiwa na mpira unaotoa maji kwa ajili ya kumwagilizia mimea hiyo iliyoko shambani. Pia kuna kibao chenye rangi ya bluu, na maandishi ya rangi ya njano na nyeupe.

Shamba kubwa lenye mimea iliyositawi vizuri. Kukiwa na tuta ambalo lina mpira mkubwa wa maji wenye rangi nyeupe, ukiwa unatoa maji kwa ajili ya kumwagilizia mimea iliyoko shambani.

Shamba lililooteshwa mimea huku kukiwa na mipira mingi ya maji ikimwagilizia mimea hiyo. Kilimo cha umwagiliaji hutumika kwenye maeneo yaliyo na chanzo kizuri cha maji kisichokauka.

Sehemu ya shamba yenye mimea iliyopandwa kwenye mistari na kuwekewa matuta. Juu ya matuta hayo yaliyo na mimea imepitishwa mipira ya maji yenye rangi nyeusi, pia kuna mpira wenye rangi ya bluu pembeni.

Sehemu ya shamba iliyo na mimea iliyostawi vizuri, kukiwa na watu wawili wakimwagilia maji mimea hiyo kwa kutumia mpira wenye rangi nyeusi. Pembeni ya shamba hilo kuna miti na nyumba.

Shamba kubwa lenye mimea iliyooteshwa kwenye matuta yaliyopangwa kwa mistari. Juu ya matuta hayo imepitishwa mipira ya maji yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kumwagilizia mimea hiyo. Kilimo cha aina hii mkulima haihitaji kusubiria mvua inyeshe ili mazao yake yapate maji.

Shamba kubwa lililolimwa na ambalo halina mimea iliyoota, kukiwa na mabomba ya kupitisha maji yaliyochomekwa vifaa vya kurusha maji shambani. Bomba hizi zipo kwenye mfereji uliochimbwa.

Shamba lililo na mimea iliyopandwa kwa mistari, pia kuna mpira mkubwa mweupe na midogo yenye rangi nyeusi ambayo imepitishwa kwenye mistari iliyo na mimea.

Eneo la shamba lililolimwa matuta na mipira ya maji yenye rangi nyeupe imepitishwa pembeni mwa kila tuta, hivyo kufanya sehemu ambayo mipira imepita kuwa na unyevu ambao husaidia mimea au mbegu itakayopandwa iweze kupata maji.

Mipira midogo, inayopeleka maji kwenye mimea iliyoko shambani imeunganishwa kutoka kwenye mpira mkubwa, unaotoa maji kutoka kwenye chanzo, hivyo hufanya mimea ipate maji ya kutosha.

Pilipili hoho zilizopandwa kwa mistari iliyoko kwenye matuta. Juu ya matuta imepitishwa mipira ya maji yenye rangi nyeupe, ambayo husaidia katika umwagiliziaji.

Sehemu ya shamba lililo na mimea iliyopandwa kwa mistari, kuna mpira mkubwa unaopitisha maji wenye rangi nyeupe ukiwa umefungwa vifaa vinavyorusha maji na kufanya mimea hio ipate maji.

Sehemu ya shamba ikiwa na mipira midogo ya maji yenye rangi nyeusi, iliyounganishwa kwenye mpira mkubwa wenye rangi nyeupe. Mipira hii ya maji imepitishwa kwenye mimea iliyomo shambani ili kumwagilia.

Eneo la ardhi lililo na milima na mabonde yaliyo na misitu ya kupandwa, makazi ya watu na mashamba ya chai, pia sehemu ya juu ya mlima imefunikwa kwa mawingu meupe.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare ina misitu yenye uoto wa asili wa miti mikubwa na midogo vichaka vya nyasi, pia upo mlima ambao juu kileleni umefunikwa kwa theluji.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye misitu minene, na baadhi ya miinuko kuna nyasi fupi na vichaka kidogo vya miti.

Sehemu ya ardhi iliyo na mto unaotiririsha maji. Ng'ambo ya mto huu, kuna mimea kama vile miti na majani mafupi. Pia angani kuna mawingu yaliyo na rangi ya bluu na nyeupe.

Eneo la ardhi lililo tambarare, lenye uoto wa asili wa miti iliyoota mbalimbali na nyasi kavu; likiwa limezungukwa na milima iliyo na misitu.

Eneo la ardhi lililo na misitu yenye miti iliyo karibiana mingine ikiwa mbali; pia kuna makazi ya watu. Pembeni ya eneo hili kuna milima inayoonekana kwa mbali.

Eneo la ardhi lililo na mlima uliofunikwa kwa theluji juu. Chini ya mlima kuna msitu ulio na miti mikubwa na nyasi kavu. pia kuna wanyama pori kama tembo.

Sehemu ya aridhi iliyo tambarale ikiwa na mto mkubwa ambao pembeni yake kuna barabara, pia kuna miinuko na milima iliyo na misitu na sehemu nyingine kuna miti michache na vichaka.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima na mabonde yenye maji, Kuna uoto wa nyasi na miti mirefu na mifupi, pia katika milima kuna mawe.

Eneo la ardhi lililo tambarare, na uoto wa asili wenye miti, nyasi na vichaka kidogo, pia kukiwa na wanyama pori, aina ya pundamilia na twiga.

Eneo la ardhi lililo na milima na mabonde, misitu na nyasi upatikanaji wa uoto huu husaidia kuwepo kwa hewa safi, mvua na huzuia mmomonyoko wa udongo.

Sehemu ya ardhi iliyo na uoto wa asili wa miti mikubwa na midogo nyasi fupi na vichaka vya miti na nyasi. Mazingira haya huvutia wanyama pori mfano pundamilia wanaoonekana hapo.

Watu waliovaa nguo zenye rangi nyeupe zilizo na kofia yenye wavu uliowafunika usoni, wakifunua mizinga iliyo na nyuki. Ufugaji wa nyuki hufanyika eneo lililo na miti hasa porini. Nyuki hutupatia asali na nta itumikayo kutengeneza mishumaa.

Mbuzi mwenye rangi nyeupe, aliyefungwa kamba, akiwekewa alama sikioni na akina mama wawili, pia pembeni yao kuna shamba lenye mahindi na ndizi.

Mfugaji wa nyuki akiwa amefungua mzinga huku amevaa ovaroli la rangi ya kijivu na kofia iliyo na wavu iliyofunika uso. Mikononi amevaa glavzi za njano. Mbele ya mzinga kuna maua meupe na nyuma kuna miti.

Banda lililotengenezwa kwa mbao ndani kukiwa na mbuzi ambao wanakula majani, yaliyowekwa kwenye chombo kilicho tengenezwa kwa mbao na kushikizwa kwenye banda hilo, pia vipo vyombo vya maji vimewekwa ndani ya chombo hicho cha mbao.

Banda kubwa la kufugia kuku likiwa katika muundo wa shelfu ambazo ndani yake kuna kuku wenye rangi ya kahawia. Pembeni kuna mama aliyevaa barakoa akiangalia kuku hao.

Banda lililo na pumba za mpunga chini, huku kukiwa na kuku wenye rangi ya kahawia na chombo kilicho ning'inizwa cha maji yakunywa ya kuku chenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu.

Eneo la ardhi likiwa na kuku wengi wenye rangi ya kahawia na nyeupe, na kanga mweusi akiwa pembeni; pia kuna mayai yaliyokusanywa vizuri. Huku kukiwa na mtu aliyechuchumaa, aliyevaa ovaroli ya rangi ya bluu na mabuti meusi, akikata tikiti kwa ajili ya kuku.

Eneo lililozungukwa na miti ya maua kukiwa na bata wenye rangi nyeusi na nyeupe, pia kuna mtu aliyesimama anawapa bata chakula. Bata hutupatia mayai pia kitoweo.

Mfuko wa mbegu wenye rangi ya njano na ufito wa rangi ya kijani pembeni. Kuna maandishi yaliyo na rangi ya kijani na nyeusi. Pia, kuna picha za maboga mawili yenye rangi ya kahawia na jani la boga.

Sehemu ya duka iliyo na bahasha za mbegu zenye rangi nyeupe na maandishi meusi, pia kila bahasha ina maua yaliyo na rangi tofauti.

Ndoo zenye udongo zilizopangwa vizuri kwenye mistari, zimetumika kuotesha mbegu, ambazo zimeota na kutoa mimea midogo yenye majani mawili. Ndoo hizi zimewekwa ndani ya boksi, lililo na nafasi ya kupitisha hewa.

Watu waliopo shambani, wakiwa wanabeba mazao ambayo tayari yameshavunwa, na wengine wakiwa wamesimama na kuangalia mazao, ambayo tayari yameshawekwa ndani ya mifuko yenye rangi nyeupe.

Mimea ilioteshwa ndani ya maboksi yenye rangi nyeusi, yaliyopangwa kwa mistari, kila boksi lina mimea takribani miwili hadi mitatu.

Eneo lililo na mimea iliyooteshwa kwenye mistari kwa kufwata vipimo, huku kukiwa na mipira ya maji yenye rangi nyeusi ikitoa maji kumwagia mimea shambani.

Mfuko wa mbegu za nyanya ulio na rangi ya maziwa, pembeni ukiwa na ufito wenye rangi ya fedha, katikati kuna tunda la nyanya. Mbegu hizi za nyanya hupandwa ili kuzalisha nyanya nyingi zaidi .

Bahasha ya kuhifadhia mbegu, yenye ujazo wa gramu kumi, yenye rangi ya njano katikati na ufito wa kijani pembeni iliyo na picha katikati ya mmea.

Mifuko ya mbegu yenye rangi nyeupe na maandishi meusi, iliyo na picha za maua yenye rangi nyeupe, njano na machungwa, ikiwa imepangwa kwenye shelfu.

Bahasha za mbegu zenye rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, zilizo na mmaandishi yenye rangi nyeupe na nyeusi na kila bahasha ina picha ya mimea ya aina tofauti.

Shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa kwenye mistari na kutengenezewa matuta. Juu ya matuta hayo kuna mipira yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kupitishia maji yanayotumika kumwagiliza mahindi hayo.

Bahasha ya kuhifadhia mbegu yenye rangi ya kijani na nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi meusi, katikati ya bahasha hiyo kuna picha ya mimea.

Mfuko wa kuhifadhia mbegu ulio na rangi ya kijani na njano, wenye maandishi yanayoonyesha jina la mbegu, kampuni inayoziandaa; pia kuna picha ya matunda yenye rangi nyekundu yanayotokana na mbegu hizo baada ya kuoteshwa.

Kitalu chenye mbegu zilizooteshwa kwenye mifuko, kila mfuko una miche miwili, ingawa baadhi ya mifuko haina miche. Mifuko yenye miche, imepangwa kwenye mistari, na imewekwa ndani ya boksi lililotengenezwa kwa chuma.

Bahasha ya kufungashia mbegu, iliyo na rangi ya kijani na picha ya mapapai mawili ,moja likiwa halijakatwa na jingine limekatwa, yakiwa ndani ya sahani.

Matuta yaliyo na mimea iliyoota, huku kukiwa na mipira ya maji yenye rangi nyeusi kwaajili ya kumwagilizia mimea hiyo, kilimo cha umwagiliaji hufanya mimea iwe inapata maji wakati wote.

Mifuko ya kujihifadhia mbegu iliyo na rangi ya kijani na nyeupe. Kila mfuko ukiwa na picha ya zao linalotokana na mbegu zilizomo ndani ya mfuko, baada ya kupandwa .

Banda kubwa lililotengenezwa kwa chuma na kufunikwa, likiwa na vitalu ambavyo vina mimea iliyoota tayari. Pia kuna watu waliomo ndani ya banda, wakitembea.

Eneo la nyumba yenye rangi nyeupe lililo na vibanda vitatu, vilivyojengwa kwa kutumia wavu na vyuma vyenye rangi nyeusi. Ndani ya kila kibanda kuna mnyama mwenye rangi nyeupe.

Eneo lililozungushiwa uzio wa senyenge, ndani kukiwa na mbwa wawili, mmoja mwenye rangi nyeusi, mwingine mwenye rangi ya kahawia; pia kukiwa na vibanda ambavyo vinatumika kuwahifadhia mbwa hao.

Mbwa wawili mkubwa na mdogo wenye rangi nyeusi na kahawia, wakiwa wamekaa nje kwenye mlango wa kibanda chenye rangi ya kijivu, kilichotengenezwa kwa chuma na wavu.

Chumba chenye mbwa mdogo mwenye mabaka yenye rangi nyeusi na nyeupe, akiwa juu ya meza. Huku kukiwa na daktari aliyevaa aproni yenye rangi nyeusi, akimhudumia mbwa huyo.

Vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa kutumia mabati. Vina milango na madirisha yaliyowekewa wavu. Pia kuna kibanda kilichopakwa rangi ya kijani.

Watu waliokaa chini huku miguuni wamevaa raba, mmoja kati yao akiwa amemshika mgongoni mnyama aliye na rangi ya kahawia. Pia kwenye ardhi kuna majani makavu ya miti.

Sehemu ya mbuga ya wanyama iliyo na miti mirefu, vichaka na nyasi;; kukiwa na twiga wawili. Pia kuna mtu aliyesimama amevaa kofia, barakoa nyeusi na koti la rangi ya bluu; huku akiwa ameshika kichwa cha twiga mmoja.

Wanyama pori aina ya tembo wakiwa mbugani, pembeni yao kuna watu wawili waliovaa makoti marefu yenye rangi ya kijani, na kuna miti na nyasi fupi.

Ndege wa porini mwenye rangi nyeusi, na baka la rangi nyeupe kifuani na kichwani, akiwa ametua juu ya mti wa porini ulio na miba.

Sehemu ya msitu kukiwa na baba mmoja aliyevaa koti lenye rangi ya kijani na kofia nyeupe. Huku ameshika chupa mbili zilizo na rangi nyeupe na mifuniko ya rangi nyekundu. Pia kuna tembo anayepewa maziwa na baba huyo.

Wanyama pori aina ya tembo wakiwa wamesimama huku tembo wawili ambao ni wakubwa, wakiwa wameweka mikonga yao juu ya tembo mdogo. Wanyama hawa ni kivutio hivyo husaidia kuleta watalii na kuongeza pato la taifa.